Hii ni nyumba ya kifahari. Nyumba hii ina uwanja ambao umepandwa nyasi ya kijani kibichi. Juu kuna mabati, kuna milango, kuna dirisha, na vinginevyo. Tunaona pia kuna mambo ambayo yanaendelea.

Hii inaonekana kuwa darasa amayo ina ubao, unaandikwa maneno ya aina kadhaa, tunaona kuna majina kama Samueli, aliitwa, katika, wakati mgani, pia kuna, majina ya miezi, kama, Mei, na Aprili.

Hii ni nyumba ya kifahari. Nyumba hii inaonekana kuwa ya maana sana. Mbele yake kuna shamba ambayo ina miti na majani ya aina kadhaa. Pia, kuna uwanja ambao umepandwa nyasi ya kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji, wengine ni walemavu, wengine wanatembea. Wote wamevaa nguo ambazo zina rangi inayofanana. Pia, kuna wanaume wanne ambao wamesimama, na mwanaume mmoja ambaye ni mlemavu. Wasichana ni wawili ambao wanatembea na mmoja ambaye ni mlemavu.

Katika meza hii nyeupe, tunaona kuna vitabu. Vitabu hizi ni vya darasa saba. Vitabu hizo zinaonekana kulainishwa na rangi ambayo inafanana. Mbele yao kuna kitabu ambayo ni cha rangi tofauti.

Watu hawa wamesimama, mmoja ni mlemavu wanaonekana kuwa wameshinda milioni tano. Nyuma yao kuna ubao ambao umeandikwa mchezo ambao wameshinda, pia wanaonekana kuwa na furaha.

Hii ni darasa ambayo inaonekana kuwa ya kusomea. Katika kuta, kuna maandishi ambayo yanaonekana kuandikwa na mwanafunzi ama mwalimu. Kando kona katika darasa hii kuna ndoo na kipanguzi kinachotumika kupanguza darasa.

Wachezaji hawa wawili wamekalia katika baiskeli moja. Wote wamevalia nguo zinazofanana. Katika kaptura yao imeandikwa jina kenya, wamevalia kofia nyekundi inayowazuiza katika ajali.

Mchezaji mmoja amelala chini. Anafunikwa macho na kitambaa nyeusi. Kuna mchezaji mwingine ambaye anaonekana kumsaidia kuamka, pia huu ni uwanja wa kuchezea mipira na kukimbia.

Huyu ni mtihani ambao umefanywa na mwanafunzi. Mwanafunzi huyu anaonekana kupata zote. Hii ni hisabati. Ina nambari tatu na nne. Pia katika mtihani hayo tunaona kuna mamba.

Wasichana wawili wamesimama na kuonekana kuwa wanacheza mchezo. Nyuma yao, kuna watu ambao wameketi chini wakiwaangalia, wengie wamesimama, wengine wameinama na kuna wengine wanapita.

Juu ya meza hii nyeupe, kuna kompyuta, ambayo inaonekana kuwa muundo wa Dell. Kompyuta hii inaeza kutumika kutafuta vitu mtandaoni, kusoma na kufanya vitu vingine ambavyo vinaeza saidia wanafunzi kupita mtihani.

Katika karatasi hili pameandikwa maji ndio uhai. Ndani ya karatasi hii kuna mapicha ambayo yanaonyeshana wanafunzi wakilima, wanafunzi wakipanda miti, kuna bwawa la maji, kuna mashule.

Mchezaji huyu amefunikwa macho. Ana shati ambalo limeandikwa jina Kenya, ambalo lina jina lake Kimani. Anaonekana kushinda mbio za mwaka wa elfu mbili kumi na saba.

Hii ni darasa 1C. Mwalimu ambaye anafunza hii darasa hili anaitwa mwalimu Agnes. Wanafunzi wanaonekana kuandika hilo kumkaribisha mwalimu huyo.

Darasa hili lina viti ambavyo vimepangwa katika laini. Katika ukuta wa darasa, kuna meza ambayo imepangwa tarakilishi ambazo ni za rangi nyeusi.

Ndani ya uwanja huu ambao unaonekana kuwa na rangi tofauti za Kenya, kuna mkimbizi mmoja ambaye anaonekana kulala juu ya mchanga. Mkimbizi huyu ameinua miguu yake na kupaza mchanga katika eneo yoyote.

Kitabu hiki, kimeandikwa Health safety and manners .Katika kitabu hiki, tunaona kuna kijana mmoja ambaye amepaza mkono juu, msichana ambaye anaonekana kuongea na simu, na wasichana wawili, mmoja anamvalisha mwingine koti.

Hii ni makaratasi ambayo yameunganishwa. Katika karatasi hii moja, tunaona kuna watoto ambao wanaonekana kula, kuna watoto ambao wanaonekana kuchota maji, kuna watoto ambao wanaonekana kucheza, kuna picha ya hospitalini, kuna picha ya mwalimu akifunza watoto na kuna mtoto ambaye anaonekana kutafuta manguo ya kuvaa.